Mwenzetu mfanyikazi yuko kwa ile harakati ya kufanya usafi hapo, hapo ndio anasafisha hizo choo za shule.

Mrembo wetu amesema leo siezi kaa nyumbani na hii uchungu wa hii meno. Asubuhi amejiandaa akarauka hospitalini ili apate matibabu hapo ndip daktari wetuw wa meno naona akiwa anamshughulikia.

Huu ni mgonjwa ambaye alienda hospitalini akapewa ile barua yake na dawa ya kutumia. Ni kama hajaelezewa vizuri vile atatumia hizo dawa ambazo ziko kwa hiyo mkebe amejileta ili apewe mawaidha vile atatumia

Huu ni daktari wetu wa meno, hapo ndiyo alimpata hii mgonjwa, akiwa na maumivu ya meno. Hapo meno ametolewa, na ilikuwa imemuuma sana. Meno ndiyo hiyo daktari ameshikilia mkononi akiwa anamuonesha.

Huu mwenzetu inaonekana ni mtu ya usafi. Hapo amevaa nguo yake ya kufanya naye usafi akiwa hali ya kumalizia kazi yake. Naona anaangalia moja kwa moja vile atavyoendeleza kazi yake.

Hapo ni kwa wadi mahali ambapo wagonjwa wanalazwa. Hapo kuna kitanda mbili moja naona mgonjwa akiwa amelalia na mwingine ile mwenzake ambaye anamsaidia nikama amekalia uko akiwa ameshikilia kichwa. Inaonekana mgonjwa hali yake si nzuri nikama anafikiria zaidi.

Huyu ni mtengenezaji wa dawa za kienyeji. Naona hapo amezikoroga hizo madawa zake za miti nyingi. Akiwa anatuambia hii dawa inatibu ugonjwa wa COVID-19 , ambaye ilikuwa ugonjwa ambao ilileta madhara, maathiri nyingi.

Hizi ni chupa za Vitamins ambaye inaidia kwa kimwili mtu. Naona imeandikwa VitaminD3 ambayo yenyewe ni nzuri kwa mahitaji ya binadamu. Enyewe ni madini inasaidia madini kwa mwili.

Hapo naona msamaria mwema ambaye anafanyia kazi ya NGO, Non Governmental Organisation ambaye amejitokeza na kama hiyo tanki imewekwa na hawa na hapo ndio anamuonyesha mtoto vile ya kunawa mikono.

Hapo madaktari wanahudumia mgonjwa, hapa ni chumba cha upasuaji, ambapo mgonjwa akipelekwa huko anahudumiwa akiwa anapasuliwa, kiungo flani ya mwili, hapo tukiwa na matarijio atapona, maana madaktari wetu wakiwa tayari wakiwa wamevaa mavazi zao.

Huu daktari mganga ambaye anatibu ugonjwa nyingi hapo ndiyo ameandika anasema daktari ya nguvu. Ni kama ako na dawa nyingi za waganga.

Huu ni Vitamin D ambayo iko kwa mkebe nyeusi naona hii ni dawa muhimu katika mwili yetu. Yote ako na shida akiandikiwa na daktari anawezatumia vile inavyo inahitajika.

Hapo ni hospitalini hasa daktari wa meno. Tunaona mwenzetu ama mgonjwa amelazwa kitandani. Hapo wawili wakisaidiana. Inaonekana huyu mgonjwa alikuwa muoga, endapo mwingine amemushikilia hiyo chuma ili amalizie kazi yake.

Hapa kuna moshi inatokea, naona mwenzetu ambaye anafanya kazi ya kuzima moto, nikama alizima hii moto. Alikuja kwa haraka.

Inaonekana leo ni siku ya kuchota maji, naona maji zimekuja kwa wingi, mama wetu ni kama aliraukia asubuhi, mtungi ndio hiyo anajiwekea ili aoshe vyombo ama nguo. Enyewe maji za mrefereji huwa zinaachiliwa kwa mara kwa mara.

Hapo mama yetu ni kama amejifungua, amepata mtoto na mtoto enyewe ni baraka. Ni kama ambaye amefurahia. Ameshikilia mtoto akiwa anaangalia kwa furaha ana bashasha. Hapo ni kama ytko hospitalini bado hajatoka.

Huu ni uwanja ambaye iliyotengwa kando ambaye watu wanapoishi hali yao ni hali ya duni, hapo ndio wao kua na maji na vitu zinginezo ambazo zinawasaidia, naona wamewekewa tank ya maji hapo.

Hapo kulikuwa na mfuriko ya mvua sana. Ni kama ilinyesha siku nne tatu mfurulizo. Mzee amejitengeneza boti ndogo, ndiyo hiyo akiwa amejiekelea mattress yake, vitu zote za kulalia vikiwa humo.

Hapa ni wanajiji wameitwa hapa ili wakae wasikize kuhusu majadiliano kutoka mwanasiasa wetu huyu msichana anasimama vile wangeboresha ile misingi wa kusoma ama msingi bora zaidi mtaani hio.

Huu ni hospitali ambapo naona daktari wa macho akiwa anahudumia mgonjwa. Ndio alifika mapema alikuwa na shida ya macho. Naona anapewa usaidizi na daktari wetu.

Huu ni nyumba ambayo ilikuwa inatumika na wamama zetu na mpaka saa hii inatumika kule msituni. Yenyewe ni nyumba ambayo kubeba ni rahisi na kujenga sii ngumu. Ambayo inayofaa wale wa kuhama hama ama wale wanaoishi hapo na huko.

Huu ni kampuni wa kutengeneza sabuni , ama bidhaa ingine .Ni kama mkurugenzi amefika apo ,akiwa anamuongelesha ule mfanyikazi vile ama harakati anamtulia kufanya kazi yake vyema.

Hapo mrembo wetu amejitokeza ili apate chanjo. Kulikuwa na kampeini ilikuwa inaendelea ili wapatie watu wa matibabu bora zaidi katika mtaani hii.

Ni mwenzetu amefika hospitalini ili apate usaidizi kwa vile alikuwa na maumivu mengi jana hajalala. Inaonekana meno ilikuwa inamuuma sana hapo daktari wetu akiwa anamuhudumia.

Huu naona wazee ama watu wamejitokeza kwa uwingi wakiwa wamesimama kwa mistari sambamba hapo ndio daktari ambaye anahudumu ama kuna chanjo inaendelea ndio wamejitokeza kwa uwingi.

Naona Wasamaria wema wamejitokeza wakapata fedha kidogo ya kusaidia wale wanaoshi kijijini. Ndio wakasaidiwa kuchimbwa borehole ya maji. Naona imekamilika ndio inafunguliwa rasmi na watu washa panga mitungi zao ili wapate maji.

Hapa ni msitu kubwa iliyo karibu nchini udongo. Nilikua naona mvua imenyesha siku mbili mfululizo ile ambayo ilileta madhara nyingi sana.

Hii ni aina ya chanjo ambaye inapatikana hospitalini. Ni chanjo cha measles ambaye hupewa watoto wakiwa wachanga na wakati kuna shida ama ya ugonjwa hii ikisambaa nchini yote.

Hapa wenzetu ni kama wanawekelea wino kwa kidole ambaye itamsaidia ili asirudi mara ya pili, hapo kuna chakula zinapeana ama wanasajiliwa ikiwa wapate huduma mbali mbali.

Huu mama amerauka hospitalini, imefika ile wakati mtoto yao ama mtoto yake huchukua chanjo yake. Naona ameshikilia vizuri akiwa daktari yetu ndiye anamhudumia anapewa chanjo ya polio.

Daktari wetu anaonekana akiwa ameshikilia chupa ya dawa. Ni kama kuna sindano ama kuna chanjo fulani inaendelea mtaani huyo watu wengi wakiwa wamejitokeza na yeye yuko tiyari kufanya hiyo kazi. Akiwa ashaanza na amehudumia hawa jamaa.

Huu ni ushuhuda wa jirani yetu ambaye alikua ananyesha kama siku mbili mfululizo, maana imeleta madhara mingi na mafuriko mingi, barabara zote hazipitiki.

Huyu ni mama wawili, kama leo walipewa kibarua kubwa ya kutembea mjini. Waliambiwa kesho kutakuwa na chanjo ya Polio, walipewa hio mic ili waende watangaze.

Huyu ni daktari wetu wa mfupa akiwa anampa zoezi huyu mgonjwa. Inaonekana alikuwa na shida za mfupa mbeleni. Hapo huyo utaratibu ikiwa inasaidia huyu mgonjwa sana.

Inayoonekana wenyeji ambaye wanapoishi hapo hawana choo ama mahala pa kujisaidia. Inaonekana msamaria mwema ama serikali ama county imejitokeza wakawajengewa choo mbili.

Hapo madaktari na wagonjwa, naona wamejiandaa wakiwa wakivaa barakoa. Hapo ndiyo mgonjwa amefika ili achukue chanjo yake. Hapo daktari enyewe ameendelea kumhudumia.

Huu unaonekana ni dawa ya kienyeji, aina ya maji maana jamaa amekoroga ni dawa ya kifafa imewekwa kwa mitungi ya lita tano ni kama inasaidia wale wako na hiyo ugonjwa.

Huu ni mgonjwa amelazwa katika wodi. Hapo ni kama alipata matibabu maana amelala fofofo na hapa mkononi wake imefungwa mahali sindano imedungwa.

Huyu ni mama wetu amebeba mtoto miezi tisa kabisa na hapo ndio amejifungua. Kawaida mwenzetu akijifungua wenzake ama marafiki zake wanamtembelea wakiwa wamemletea zawadi fulani naona kuna zawadi nyingi hapo kitandani ni mkate naona mama mwengine.

Hizi ni sindano ambayo zingefaa kutumika hospitalini yetu na inatumika kwa kudunga watoto ama wale wagonjwa, maana wakati yake imepita na zimeharibika ndio hapa zote zikamwaga ili iende ikatupwe mahali ambayo inaweza isiadhiri watu.

Hio ni chanjo ya pepo ambayo huwa zinapatikana katika hospitali, ambayo wanapea watoto wakiwa wachanga, wakiwa wakubwa kwa vile hii ugongwa wa pepo ni ugonjwa mbaya ikiathiri mtoto ama mji fulani inaweza leta madhara nyingi kama ni kukufa kama ni.

Hapo ni katika kanisa moja karibu na mijini wetu. Ni kama walileta kuliweka hiyo mitungi ya maji nje ili watu wakikuja wanawe mkono na saa hili wanatoka wanawe mkono. Hapo ndio maofisa hospitalini wa afya wamekuja kuwatembelea hao.

Huu ni hospitali wa meno. Tunaona daktari wetu ameweka msichana hapo ili apokee wateja wake. Naona hapo imeandikwa reception ndiyo mahali ya kwanza kuingia.

Huu ni mtaa mdogo, hapo karibu yetu ni kama hapo kuna wale hawajiwezi wengi wanapoishi hapo, wamejenga nyumba ndogondogo za mabati na hapo zingine zitabomolewa na wale wakora hapo wamesimamia.

Hapo ni kanisani, ndio wale wenzetu wakikuja kumaliza maombi yao, wanapitia ofisi kidogo hapo kando ili waandikishe jina yao, waliohudhuria ibada.

Hapo mgonjwa amefika akiwa anataka usaidizi ni kama amechomeka ama ameumia. Jukumu lake dakatari akiwa anaangalia kwa utaratibu ili ampatie dawa ambayo itamsaidia.

Huyu ni chanjo ya homa manjano ambao unapatiwa wale wanaosafiri ama wenyeji wanaoishi kwa vile ni chanjo mmuhimu sana katika mwili wa binadamu.

Unaonekana hapa kulikuwa na semina inaendelea. Na hapo ndio watu wameanza kuenda kwa field ambayo wakiwa wamepatiwa njia ama vile wangeendeleza hizo kazi na mkurugenzi yao ama mkubwa yao akiwa ndio huyo anasimama mbele yao.

Huyu mwenzetu ni kama hana bahati, maana mazao ama ile mahindi yake imekomaa, na mazao iko tayari, lakini bahati mbaya kuna wadudu imevamia ambayo itamletea hasara kubwa.

Huo ni mtungi wa kuhifadhi dawa. Kuna ice ama baridi zikiwekwa ndani ile sindano ama ile chanjo imewekwa haitaharibika kwa vile, wenzetu wakitoka nje watatemea kwa muda ili wapate watoto wapate ile chanjo inayoendelea.

Naona mama yetu amerauka hospitalini, akiwa amepeleka mtoto yake mgonjwa, nikama alikuwa ana kidonda hapo mwilini, hapo ndio daktari wetu anamshugulikia akiwa ameinama.

chanjo inaendelea kulikuwa na kampeni ya chanjo ya korona virus naona mzee ama babu wetu akiwa amejitokeza kwa asubuhi hapo ndo mhudumu akiwa anampatia chanjo yake ,chanjo yenyewe ni chanjo iliyokuwa inaendelea na ni mzuri kila mtu achukue

Niaina ya vitamin ambayo mwilini mwetu inahitaji sana. Yenyewe naona hapa imeekwa chupa tatu tofauti, lakini ile dawa iko ndani ni ile moja moja tu sasa ni kama imetengenezwa na kampuni tofauti ndio mwenzetualiweka hapo ili wenye wanafaa kununua wajue dawa zinatengenezwa na kampuni nyingi.

Hapo kulikua na mvua nyingi imenyesha jana usiku, ilikikuwa mvua ya masika. Enywe ilileta hasara nyingi kama barabara haipitiki ndo gari wanapata shida nyingi.

inaonekana huyu mama kuna mahali nyumba yake ilikuwa inahitajika ichomwe na moto sasa ule fundi wetu akakuja na cylinder ile gas ambaye inatumika wakati wa uchomaji wanarekebisha mahali ambapo mlango imevunjika

Huu ni mlinzi wetu ambaye anafanya kazi ya kulinda mlango ama shule ya watoto .Inaafika wakati wa yeye kukula chakula cha jioni ndo akaenda kunawa mkononi .

Hapo kuna mafuriko zaidi, mvua ilinyesha barabara aji imesambaa kila mahali hawana ahali ya kupita, wenyeji wa wapo wanaoishi wameshangaa na hii mafuriko, ni kama wanaongojea msaada kutoka Mwenyezi Mungu ama wale ni msaidia katika kaunti ama hii mtaa fulani.

Kulikuwa na kampeni ya chanjo fulani, naona mwenzetu madaktari wote wakiwa wanatembelea. Wakishafika hapo, naona kuna mtoto anapewa hii chanjo. Enyewe chanjo ni muhimu kwa watoto wetu.

Huyu ni daktari wetu akiwa kwa chumba yake cha kupima damu, sio damu pekee kuna vitu zingine zinapimwa hapo.

Na hii mama yetu alikua mjamzito ni kama alibeba kama miezi nane ama tisa yuko karibuni kujifungua ni kama amewatembelea wamama wenzake ili apewe massage kidogo.

Hapo mama amezaa mtoto mmoja akiwa anabeba ndio hiyo amekalia kwa kitanda nikama wamama au mmama rafiki yake amemtembelea akiwa anabeba zawadi tofautitofauti kama blanketi nguo vya kuvalisha mtoto.

Huyu ni mwenzetu mgonjwa amefika hospitalini. Ambao daktari wetu wamemwangalia na wameamua anahitaji pasuaji. Ni kama alikuwa na shida ya ulimi ama alikuwa na kidonda kidogo mdomoni.

Mhudumu wetu daktari ambaye ni daktari wa meno na nikama hapa naona kuna watu watatu yeye na daktari wa usaidizi ambaye anamsaidia na mgonjwa ambaye amelazwa kitandani . Naona huyu mgonjwa wetu alikuwa na shida ya meno ama mdomo ama ulimi akiwa anapata matibabu.

Daktari amepokea mgonjwa akiwa hali yake ni mbaya ni kama ameplekewa ile chumba ya cha wale wagonjwa ambayo wako hali ya mahututi akiwa anamlalisha polepole kwa roho ya huruma.

Huu ni ndani wa gari ya kubeba wagonjwa .Inaonekana hapa kuna mashine ambayo inasaidia mgonjwa akiwa anapelekwa hospitalini kwa vile hali yake inakuanga mbaya .Kuna mashine ya oxygen yani mashine ya hewa na mashine zingine .

Hapo ni hospitalini hasa daktari wa meno. Naona mgonjwa wetu ashafika hospitalini akiwa na shida ya meno. Hapo ndio daktari wetu anaendelea akiwa naona amemulika tochi kwa meno ndio ili ajue hali yake ama shida yake.

Hapo imetengezwa choo, hii choo inaonekana ni choo ya msaada ambao inasaidia wale wanaokuja mijini wakiwa mahali hawana pahali pa kujisaidia. Inaonekana ni msaada kubwa kwa wenyeji ambao wanaishi hapo.

Huu ni mtaa ambao nyasi nyingi ilimea. Kulikuwa na mvua nyingi imenyesha na baadaye mvua ikakosekana, nyasi ikakauka hiyo ndiyo ilisababisha ile ukame moto ukawaka kwa wingi.

Huyu ni mzee ambaye ameamka asubuhi ,naona ametembea tembea kidogo hapo ndo akapitia kujisaidia kidogo, akiwa anaangalia mazingira hapo nje vile ya kupendeza.

Huyu ni mkulima wetu ambaye akona shamba ekari kubwa na hapo akaweka mimea mingi, ili mimea zikue vizuri ameamua kununua dawa ili wadudu wasivamie shamba yake.

Hapo daktari anapeana chanjo kwa mtoto ambaye ameletwa na mzazi wake ama ni mzazi mzuri ameleta mtoto ili apate chanjo kwa vile kukosa chanjo si mzuri na ni hatia.

Hii ni chanjo ambayo inapatikana katika hospitalini ni chanjo muhimu sana ambayo inasaidia watu ni chanjo ambayo inatibu ugonjwa tatu ambayo imeandikwa mmm mara tatu

Huu ni daktari wetu wa siha healthcare hapo inapatikana dawa ya kienyeji aina mbaimbali kama ukona shida ya maumivu ya kichwa ama mwili hapo msaada itapatikana .

Hapa ni hospitali, mama amekuja kupata utaratibu ama apate chanjo ya watoto akiwa daktari wetu msichana naona anawahudumia.

Huu ni dawa ambaye ni anti-biotic ambaye inauzwa ama inatumiwa na watu wagonjwa. Ni tembe tatu ambaye inasaidia sana na enyewe inakuanga bei nafuu.

Hii ni aina ya kinywaji ambayo inasaidia watu ambayo wako na ugonjwa wa piles ambayo inatuliza hilo sana na inatumika na wenyeji ama wazazi wetu ama wale watu wanaopenda dawa za kienyeji na ni muhimu kwa mwili wa watu.

Hilo ni dawa ambayo inapewa watoto wadogo. Huwa inakorogwa na maji na inawasaidia watoto wakiwa na maumivu ya kifua na ugonjwa zingine.

Hii ni mdudu fulani ambaye huonekana wakati kuna mvua inanyesha na mara zingine huwa zinapotea, na ile taa ya nyumba ikiwa inawaka na ni wakati msimu wa mvua huwa inavuta hizi dudu ambaye wanaingia kwa nyumba kwa wingi.

Madaktari wetu wamejitokeza katika vhmba cha upasuaji. Hapa kuna madaktari watatu. Naona mgonjwa amelazwa akiwa anafanyiwa upasuaji.

Hii ni chanjo cha measles ambaye huwa watoto wanapewa wakiwa wadogo na wakiwa wakubwa kama kuna hiyo ugonjwa kama imesambaa. Sasa inaonekana imewekwa hapa ili watu wajue kuna sindano ya aina hiyo ambaye inawasaidia.

Huu ni sabuni wa tiba za kiasili ambaye naona imeandikwa Tiba Herbals ambaye ni wenyewe wale wanahusika na mambo za dawa za kienyeji. Hiyo ni sabuni mzuri kwa ngozi.

Huyu ni daktari wa kiasili ambaye anatumia miti aina tofautitofauti kutibu watu. Na hapo naona ameweka kitambaa nyekundu na vitu zingine ambazo zinamsaidia katika utaratibu wake wa kutibu watu.

Huyu ni mama mkungu akiwa anaambia msichana wake vile hali ya kubeba mimba na mjamzito ile harakati angefanya, kama kutembea, kukula chakula nzuri na ile kitabu ni kama ameandikiwa na daktari na hii inagharimu kidogo ili apate mawaidha bora.

Mwezetu naona ameinua mkono yake juu akiwa amevaa pete na ameshikila chupa mbili mkononi na hapo kando kuna shindano. Inaonekana daktari wetu anamhudumia mgonjwa.

Huu ni ajali uliotokea barabara kuu. Naona kuna gari hapo ikiwa imesimama lakini hali yake haiwezi ikaangaliwa. Kioo zote zimevunjika, ni kama watu waliathirika na watu wengi wamejitokeza kuangalia wengine kusaidia.

Hawa wamama wetu ni kama hii inaonekana ni asubuhi asubuhi, ambaye huyu amekuja kumtembelea yule mwingine. Ni kama walikunywa chai na hapo ndio inapiga story zao za kitamaduni.

Mkulima wetu amejiandaaa mapema anafanya kulima shamba akiwa anajua kuwa msimu wa mvua ushafika hapo ndo alipanda mimea zake na hapa amejiandaa akiwa anaweka dawa ili wadudu wasikaribie.

Ni aina ya maziwa fulani zikiwa zimewekwa kwa chupa ambaye ni ya watoto. Imetengenezwa na kampuni fulani, ni maziwa zimeekwa kwa chupa ndogondogo ili watoto wanunue haraka.

Hapo ni daktari wa macho na amepokea mgonjwa akiwa anaendelea na kazi yake. Anatumia mashine ya kidijitali ambaye naona ameweka kichwa hivi, na macho, daktari haoni kutoka upande wa mbele vizuri .

Hii dawa ni nzuri, ni dawa inayotumika kwa mwili, kama uko na ukosefu wa hii iron inaeza kuwa utakuwa na kutoa damu nyingi kwa fua mara kwa mara, mara kwa wanawake ikikuja inatoka nyingi, inasaidianga sana.

Hapo kuna ajali imetendeka, gari imeanguka, mafuta imemwagika na kuna moto inawaka watu wanachungulia vile hali inaendelea.

Hapa naona ni mahali zimeletwa vitu za kitamaduni, zile zilizotumika ama waliotumika na wazee wetu wa kale wa zamani. Ni imeletwa hapa kuuzwa ama watu waone kwa kutembelea.

Hapa mgonjwa amepatikana alikuwa amefika hospitalini nikama ameonekana na daktari akafanyiwa uchunguzi bora, hiyo uchunguzi ikaonyesha hali yake ya sukari iko juu ama.

Mwenzetu ashapata kandarasi ya kuchimba maji, hata kama ni kama ameanza ama ameleta zile zinahitajika, vitu ambaye itasaidia kama tangi nini na kadhalika. Ni kama ni mwanzo mpya na ni mwangaza mpya.

Hawa ni wale wamaasai ama wamama wapokoti, ni kama kuna ukosefu wa maji naona wamebeba maji wakiwa wanabeba kichwani ndio wajisaidie.

Hapo kuna jamaa anapewa chanjo fulani ni kama ameumia ama nini ama chanjo ya tetanus na ni kama anaskia uchungu na amefunga macho na ako hospitalini.

Hapa daktari amejitokeza, karauka kazi. Yuko ofisini yake ili aone wale wagonjwa wanakuja na amepata mgonjwa mmoja hapa akiwa anauliza hali yake vile inavyoendela kwa utaratibu. Hapa ni ile zahanati zetu za hosipitali ambayo wagonjwa mara ya kwanza kufika wanaonekana na daktari.

Daktari wetu anaangalia ile chupa ya dawa, vile naona dawa zimeingia kwa boxi, anaangalia kama hiyo dawa iko na ile maandishi ya ile tarehe itaharibika, tarehe imetengenezwa, hiyo ndio utaratibu wa kuangalia dawa, daktari wetu amejitokeza akiwa ametoa boxi anaangalia kwa ukali.

Ni miti mwarubaine ni miti ya asili ya Afrika mashirika inayojulikana kwa ajili ya kisayansi ambayo inatumika kama dawa, ina kutokana na uwezo wake kubwa katika ugonjwa mbali mbali.

Mama ako hospitali na daktari anampea chanjo fulani. Daktari anamhudumia vile inavyohitajika na tunampongeza huyo daktari.

Hapo naona daktari wetu amejitokeza akiwa anahudumia wateja, inaonekana huyo mgonjwa ako na shida ya masikio. Daktari amemmulikia tochi akiwa aangalie ili apate shida iko wapi ndio hapo anaeza andikiwa dawa fulani ama nini.

Hapa ni mahali panapouzwa dawa za kienyenji za Maasai ambapo ametuchorea miundo za hizo dawa, ni dawa bora zaidi kuliko hizi dawa zingine na hapa tunaambiwa tukaribie ili tukanunue tukunywe.

Naona mgonjwa hapa ni mgonjwa babu ameletwa na ni kama alikuwa na shida fulani za mishipa ama kichwa kuna mashini za kidijitali akiwa amelazwa anataka kuhudumiwa sahi.

Hapo madaktari zetu wawili wakiwa wanasaidiana, ni kama wanahudumia mgonjwa fulani hapo, amabye ako na shida ya mdomo ama jino ama mno, na naona wako hali ya kazini wakiwa wanamwokoa yule mgonjwa.

Hapa naona daktari anamhudumia mtoto mdogo, mtoto ni kama amepata jeraha ya hapo mdomo, ni kama anaoshewa, hapo ni kama anadunga sindano ya kupunguza ile uchungu ili ipotee ili ashone.

Hapo inaonekana kuna mafuriko zaidi imenyesha ikiwa watu wanasaidiana vile wangeokoana kwa vile maji ilikuwa nyingi sana. Inaweza beba watu, mizigo na kadhalika, usaidizi inaendelea.

Hapa inaonyesha wamama wetu ni kama walirauka kazini ama kule shambani kulimalima kidogo. Hapo ndio wamechoka ndio wamerudi wajiandae kukula ile kitowea ile yao ya leo, ndio wanaangalia mambo ya usafi wakiwa wananawa mikono karibu na dukani.

Hapa kuna nyumba imeporomoka ni kama wale wasaidizi wamefika hapa kwa sehemu huo na kwa vile wanavyo saidia ama wajue vile hali inavyoendelea.

Hapo dakatari wetu ni kama alipata mgonjwa wa meno, ambaye sahii ni kama anamhudhuria. Inaonekana ako na shida ya meno. Mgonjwa ashalazwa akiwa anapima kwa utaratibu.

Hapa ni chumba cha upasuaji naona daktari yuko ile mbio kumsaidia ile mgonjwa hapo. Ni upasuaji inaendelea katika hiyo mazingira.

Hapa kuna gari ya maji imesimama, ni kama kuna ukame na ili kuwa inapeleka maji sehemu fulani na imekodishwa kutoka ile mtaani ikiwa imepeleka maji, kuna wale wameathirika kwa ukosefu wa maji. Hiyo gari ni kama imekwama ama imesimama ama wale vijana kidogo wanapumzika safari ilikuwa mbali.

Hapo kulikuwa na mafuriko kali ambaye naona maji yote imetambaa barabarani, mwenye kupeleka mkokoteni ameshangaa, mwenye kupeleka magari naona zimesimama enyewe hii ilikuwa mafuriko makali sana iliyoathiri wale wateja ambao wanauza mboga barabarani na kadhalika.

Hapo ni mgonjwa amelazwa kwa ICU mahali ambapo wagonjwa hali wako mahututi wanalalishwa. Ni kama wamefungiwa hewa ambayo inaitwa oxygen mask ndio hapa wanahudumiwa na daktari.

Hapo mschana na ndugu yake ni kama wananawa mkono, ni kama mama yao aliwafunza utaratibu wa usafi ama nidhamu ya watoto kwa vile kuosha mkono ndo nidhamu ya kwanza kabla hujakula chakula.

Hapa kuna chombo nyingi zimewekwa hapa, ni zile za kitamaduni, zile za kale zilikuwa zinatumika na wazee wetu na hapa zimewekwa ili watu waone wajue, wale watu wa zamani, ni jambo gani ama vitu gani ndio walikuwa wanatumia kuendeleza maisha yao.

Hapo ni hospitalini. Mahali wamama zetu wakijifungua salama wanapelekanga watoto wapate chanjo tofautitofauti. Hapo naona daktari akiwa anahudumia, anampatia mtoto chanjo. Hospitalini wamama wakijifungua kuna chanjo tofautitofauti huwa wanapewa. Kuna zingine za mwezi moja, zingine za miezi mbili, hapo daktari anahudumia.

Hapo naona wamama wetu wa kitamaduni. Ni kama wamekaa hapo wakijivinjari wakiwa wanajiulizana swali za kale. Hapo naona wamekalia na wametulia.

Ni moja wapo wa njia bora zaidi ya kinga ya magonjwa ambayo imesaidia kuokoa maisha ya mamilioni ya watu kote duniani, Kwa kuzuia maambukizi ya hatari kama vile surua, kifaduro.

Hapo dada yetu amezaa mtoto, ametolewa chumba cha kuzaa akaletwa kwa mahali pa kupumzika kidogo, hapo ni kama amepokea mtoto yake anayefurahia, mtoto ni baraka.

Hii ni tembe ambayo inasaidia ugonjwa ya kifua ama ugonjwa ya mkojo na kadhalika na ni tembe tatu inayomezwa kila siku moja moja na gramu yake ni mia tano.

Hii ni dawa aina fulani ambayo inasaidia wale wako na shida ya ugonjwa wa mkojo, ambaye wakienda hospitali mkipima mkojo wanakuwanga na shida ya kukojoa, shida za figo, na huwa zinaletwanga na ukosefu wa kunywa maji mingi ama mazingira fulani za choo, ambayo zinakuwanga chafu, hii dawa inatumika kwa hiyo ugonjwa.

Hapa watu wamejitokezea, wako huko juu barabarani, kuna mafuriko ya maji nyingi, ni kama imenyesha sana naona mafuriko hiyo maji ni kama zimebeba miti kila kitu, maji naskia zinaenda mbio sana.

Hapo linaonekana kuna ni duka ya meno la kurekebisha kama ni kung'oa lingine ndo maana unaona limeandikwa dental service . Na mwenye anahitaji hiyo huduma ni kama wanaendanga hapo iliwapokee ishachorwa kwa herufi nzuri ambaye za kuvutia wateja.

Huyu daktari wetu akiwa kwa duka ya dawa anapanga dawa nyingi za aina mbalimbali akiwa anaangalia upande ya mlango, ya kwamba anaeza pata mteja fulani wa kununua hizo dawa. Dawa hizo amezipanga ni dawa nzuri zinazotumika na binadamu na inafaa zaidi kwa ile mwili ya binadamu, aone kama ameraukia kazi yake asubuhi.